Anga la jioni limegawanyika likionyesha rangi za kuvutia. Nguzo za umeme zimesimama zikinyoosha angani, zikipishana kuelekea upande wa kulia ambako machweo ya jua yameliangalizia anga kwa rangi ya machungwa na dhahabu. Nguzo hizo zimejengwa juu ya milima zikionyesha uelekeo wa njia ya umeme. Mandhari haya yanatoa hisia ya utulivu na ukuu wa asili.

Hii ni nguzo ya umeme iliyosimama wima na transformer .Nyuma yake pana jengo lenye kuta ya matofali mekundu. Kuna uzio wa chuma ya buluu unaolinda eneo la jengo. Miti midogo na mimea inaonekana kando ya barabara ikipamba mazingira.

Eneo kubwa lenye nyasi ambapo kati kati kuna muundo mkubwa unaoonekana kama kituo cha umeme au uwanja uliofungwa ambao una nguzo nyingi na miundo ya chuma ,ikionyesha kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Huu ni mnara mrefu wa umeme ukisimama imara, nyaya nene za umeme zimetandazwa juu yake. Mandhari ni ya kijani kibichi na mawingu meupe yanaonekana, wanyama wa pori aina ya twiga wamesimama karibu na mnara huo.

Fundi wa umeme amepanda ngazi nyekundu akifanya kazi juu ya nguzo kubwa ulio jaa nyaya. Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana upande wa kulia limezungukwa na ua. Barabara yenye magari pamoja na basi na pikipiki linaonekana upande wa kushoto. Anga la buluu limepambwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Maandhari haya yanaonyesha shughuli za kila siku za matengenezo ya mwendo mbinu za umeme mjini.

Wanafunzi wa shule wanashirikiana kikamilifu katika upanzi wa miti. Wamevalia sare za shule na baadhi yao wameshika miche midogo ya miti. Wanashirikiana na walimu wao na watu wazima katika zoezi hili la uhifadhi wa mazingira.

Hawa ni wanyama pori ambao wanajulikana kama pundamilia. Hii ni kutokana na alama nyeusina nyeupe mwilini mwao. wanaonekana wakiwa wamesimama wakikumbatiana. Wanyama hao ni kivutio cha watalii.

Kundi la wanyama pori ambao wanajulikana kama pundamilia, hii ni kutokana na alama nyeusi na nyeupe mwilini mwao wanaonekana wakila nyasi. Kando yao kuna wanyama ambao wanajulikana kama swala. Wanyama hawa ni kivutio cha watalii.

Huyu ni mnyama anayeitwa kifaru, ambaye ni mojawapo wa wanyama wakubwa watano duniani. Ana pembe imara inayoelekea mbele, na sehemu kubwa ya mwili imejaa matope mekundu. Anaonekana kutulia na kula kwa amani katika pori.

Kundi la wanyama ambao wanajulikana kama pundamilia hii ni kutokana na alama yao ya nyeusi na nyeupe inayopita mwili mzima. Wanaonekana wakinywa maji kwenye kidimbwi. Nyuma yao kuna nyasi marefu yakionyesha mazingira asili. Wanyama hao ni kivutio cha watalii.

Huu ni mbuga wa wanyama pori yenye miti mikubwa isiyo na majani mengi. Kundi la swara wanatafuta chakula kwenye nyasi ndefu. Baadhi yao wanakula majani wengine wanatazama pande tofauti. Mazingira haya yanaonyesha wanyama pori wakistarehe kwa uhuru.

Mto huu umegeuka kuwa na maji machafu ambayo yamejaa taka ndani na katika ukingo wake. Hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira. Kando kabisa, tunaona majengo ambayo yamejengwa kwa matope na mabati, yakiashiria hali duni ya maisha.

Mto huu umejaa maji machafu na isitoshe limejaa taka ndani na katika ukingo wake ,kando kabisa kuna majengo ya mabati ambayo yanaonyesha hali duni ya maisha, watoto wanaonekana wakicheza katika ukingo wa mto huo.

Kundi la wachezaji wamevalia nguo za kitamaduni nyeusi lenye mapambo ya shanga. Wanaonekana wakicheza kwenye jukwaa kubwa la ndani lenye viti vya kijani. Baadhi yao wameshika fimbo ndogo. Hii inaashiria onyesho la kitamaduni au sherehe.

Hili ni rundo kubwa la taka lililo jaa. Watu kadhaa wamevalia fulana za usalama wakifanya kazi kwenye taka. Kuna maji machafu yanayo pita katikati ya rundo hii. Hali hii inaonyesha uchafuzi mkubwa kwa mazingira na ni hatari kwa afya.

Ardhi imefunikwa na milima ya taka, watu wanaonekana wakichakura kati ya uchafu. Nyumba za mabati zimejengwa karibu na rundo hilo la taka. Mazingira yanaonyesha hali duni ya maisha.

Mazingira yanaonyesha makazi duni au mtaa wa mabanda. Nyumba zote hapa zimejengwa kwa kutumia mabati. Njia ni ya udongo na nyasi inapitika. Baadhi ya sehemu zinaonekana kuwa na matope. Anga linaonekana kuwa na mawingu, likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Wanaume watano wanajitahidi kusafisha mto uliochaliwa. Wamesimama ndani ya maji chafu wakivuta nyavu zenye taka. Kazi hii inaonyesha juhudi za kulinda mazingira. Mito yetu inahitaji kuangaliwa zaidi.

Treni ya kisasa ya SGR inaonekana ikisafiri juu ya daraja refu. Muundo wa reli upo juu ya ardhi kavu na miti ya porini. Rangi za treni ni nyekundu, nyeupe na njano zikiwa na nembo ya shirika.

Kikundi cha vijana kimejishughulisha na upandaji wa miti na usafi. Wamevaa fulana za machungwa na kijani wakionyesha ushirikiano. Magunia ya kijani yanaonekana huko nyuma pengine ya kubebea taka.

Kidimbwi cha maji kinaonekana na mto mdogo. Miti mingi na vichaka vimefunika milima kwa mbali. Anga ni safi ya samawati likionyesha hali nzuri ya hewa. Mazingira haya yanaonyesha mandhari ya asili tulivu.

Eneo hili lina uchafu mwingi na taka zilizo rundikana. Kuna majengo machache yanayo onekana nyuma na miti imekauka au haina majani. Anga ni safi lenye mawingu meupe, likitoa utofauti na mandhari ya chini.

Maji yanatiririka kwa kasi kutoka mlimani. Miamba mikubwa imefunikwa na mimea ya kijani. Mionzo ya jua inachomoza kupitia miti minene. Maandhari ya asili ni ya kuvutia na tulivu.

Hii ni kundi ya nyani watatu. Nyani hao labda ni kutoka familia moja. Manyoya yao ni ya rangi ya kahawia na kijivu. Hii inawasaidia ili waweze kujificha misituni kutoka kwa wawindaji. Nyuma yao kuna miti ya kijani kibichi.

Mbuni mweusi mwenye manyoya meusi mengi amelala chini kwenye nyasi kavu zilizokauka, mayai yake mengi meupe yakiwa yametawanyika karibu naye, inawezekana alikuwa anawakinga na jua kali au wanyama wengine.

Wanaume wawili wanashirikiana kuondoa taka za plastiki kutoka kando ya mto. Wamevalia mavazi ya kazi na glovu wakibeba magunia mazito ya uchafu. Eneo limejaa chupa za plastiki. Juhudi zao zinaonyesha umuhimu wa kutunza mazingira na vyanzo vya maji.

Kundi la vijana limejishugulisha na upandaji wa miti na usafi. Wamevaa fulana za rangi ya machungwa na kijani wakionyesha ushirikiano. Magunia ya kijani kibichi yanaonekana huku nyuma pengine ya kubebea taka.

Nyumba za mabati zinaonekana zikizingukwa na mafuriko. Maji mingi yanatiririka barabarani na takataka na mimea iliyongolewa imekusanyika kando ya maji. Mtu Mmoja amesimama karibu na maji. Mbingu imejaa mawingu. Mandhari yote inaashiria adhari za mafuriko.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye shuka nyeupe iliyotandikwa kwenye nyasi, chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Amevaa rinda lenye maua na anaonekana akipanga matunda na vitu vingine vya kula. Karibu naye kuna vikapu na mito miwili. Eneo lote limezungukwa na miti na mimea kuashiria kuwa yuko kwenye bustani.

Kundi la watu linashiriki katika upandaji miti. Wengi wao wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazong'aa kwa ajili ya usalama. Wanachimba mashimo na kupanda miti midogo kwenye ardhi iliyokauka. Juhudi hizi zinaonekana kulenga kurejesha mimea katika eneo hilo.

Wanawake watatu wanaonekana wakifanya shughuli za upanzi wa miti. wawili wamevalia sare za shule kuashiria ni wanafunzi. Mwalimu ameshikilia jembe akichimba ardhi kwa ajili ya upanzi.

Eneo hili limejaa nyumba zilizojengwa kwa mabati, kuashiria hali ngumu ya maisha . Mazingira kwa ujumla yanaonekana kuwa machafu na hili linaashiriwa na mto uliojaa taka kwenye ukingo wake. Watu wanafanya shughuli mbalimbali na mtoto anaonekana akitembea ndani ya mto huo.

Tembo mdogo anaonekana akila majani. Nyuma yake, watalii wamesimama, wengine wakipiga picha huku wengine wanachukua video hili kushuhudia tukio hili. Nyuma, tunaona miti na mimea mingine. Sehemu hii inaweza kuwa mahali ambapo tembo yatima wanaangaliwa.

Watu wanne wanajitahidi kusafisha taka, wamezama kwenye tope na uchafu wa kutumia vifaa vya kusafishia. Nyuma yao kuna rundo kubwa la taka na makazi duni, hii inaonyesha juhudi za kusafisha mazingira machafu.

Mto unaonekana ukiwa na maji machafu na takataka nyingi zimetapakaa ukingoni mtu mmoja anaonekana amesimama ndani ya maji huku akiosha gunia kwenye ukingo wa mto kuna nyumba na majengo mengi yalioezekwa kwa mabati.

Mto umejaa uchafu na taka za kila aina. Watu kadhaa wanaonekana wakiosha nguo mtoni. Nyumba za mabati zimejengwa pembeni wa mto. Mazingira yanaonyesha uhaba wa huduma za msingi.

Kobe wawili wanatembea karibu na maji. Maganda yao yanaonyesha michoro tofauti yakipekee. Vivuli vyao vinaonekana vimedakwa na maji. Mazingira inaonekana kuwa na udongo laini na mimea kidogo.

Foleni ndefu ya magari ya safari yanapita kwenye njia ya vumbi. Magari haya yanaonekana kuwa ya watalii, mengine yakiwa na paa zilizoinuliwa kwa ajili ya kutazama wanyama. Kando ya njia kuna vichaka vilivyokauka na miti michache. Jua linaonekana kuwaka sana likionyesha kuwa ni mchana.

Mto umejaa taka na uchafu mwingi ukiashiria uchafuzi wa mazingira. Daraja linavuka juu ya mto na magari yanaonekana yakipita. Kuna mimea ya kijani kibichi pande zote za mto. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa wa usafi wa maji na wa mazingira.

Wanyama wa pori wawili wanaojulikana kama kifaru wanaonekana wakila majani kwenye sehemu ya mbuga ya wanyama. Sehemu hii ina majani marefu na miti michache. Watalii huwa wanakuja kushuhudia wanyama hao kwa macho yao wenyewe.

Trekta kubwa la sahani linaonekana likifanya kazi ya kuchimba udongo mwingi. Wafanyikazi kadhaa wapo katika eneo hilo wakifanya shughuli za ujenzi au ukarabati. Eneo linaonekana kuwa makazi duni. Kuna, maji machafu yanayoonekana katika shimo lililochimbwa.

Huu ni mtaa wenye nyumba za mabanda na mazingira machafu. Kuna mfereji ulio jaa taka na maji machafu yanayo pita katikati. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama kwenye eneo la uchafu. Hali ya makazi inaonekana kuwa duni na isiyo na usafi.

Gunia kubwa la kijani limejaa karatasi na plastiki. Limening'inizwa kwenye mizani ili kupima uzito wake. Taka zingine zimezagaa ardhini na kwenye boksi karibu. Ukuta wa mabati umezunguka eneo hilo.

Shughuli ya uchimbaji inaendelea ambapo wafanyikazi wawili wako ndani ya handaki refu. Moja amevalia mavazi ya usalama ya rangi ya kijani na mwenzake amevaa nguo nyekundu. Nyuma yao mashine ya kuchimba yenye rangi ya chungwa na gari la buluu imesimama. Hali hii inaashiria kazi ya ujenzi au ukarabati wa miundombinu labda inayohusiana na mabomba ya maji au mitaro ya maji taka.

Wachezaji wanatumbuiza mchezo wa sarakasi jukwani. Wamevaa sare zenye mistari miekundu na nyeupe. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya uwanja wa ndani. Mazingira yanaonyesha tamasha au onyesho la burudani.

Mtu amebeba gunia kubwa begani uku akivuka mkondo mchafu wa maji unaopita barabarani. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na matope. Watu wanaonekana wakifanya shughuli mbalimbali. Mazingira haya yanaonyesha hali duni ya maisha.

Watu kadhaa wanaonekana wakicheza Ngoma ya kitamaduni. Wamevalia mavazi yenye manyoya meupe kichwani na sketi fupi zenye rangi nyeusi na nyeupe zinazofanana na ngozi za pundamilia. Kila mmoja wao ana ngoma kubwa iliyoshikiliwa kando ya mwili wake na kamba na wanacheza na bidii huku wakipiga ngoma. Nyuma yao Kuna watazamaji walioketi.

Hii ni gari ndogo ya kubebea abiria ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Juu kuna mabango ambayo inaonyesha sehemu ambayo inapitia ambayo ni Kabuta, Gakindu, Muthiga, nyeri. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu. Watu wanaonekana wakiendekea na shughuli zao. Mazingira haya yanaashiria hapa ni katikati mwa jiji.

Barbarani tunaona gari ya kubebea abiria almarufu kama matatu ikiwa imeegeshwa. Juu yake kuna bango linaonyesha sehemu ambalo gari hili linaenda ambalo ni Nakuru na nauli itakuwa inahitajika ambalo ni shilingi mia nne na hamsini. Watu wanaonekana wakiendelea na shuguli zao mbalimbali.

Magari madogo ya kubebea abiria almaarufu kama matatu yameegeshwa kando ya barabara. Juu lipo mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambazo zinaenda. Tunaona ndani watu tayari wameabiri magari haya. Barabarani watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao huku mabasi mengine yakipita.

Barabarani tunaona magari ya kubebea abiria ya umma yakisimama huku yakibeba abiria na kushukisha wengine. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wamesimama huku wengine wanatembea.

Barabarani kuna msongamano wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Gari kadhaa ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiabiri kwenye gari hili. Juu kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hii inaenda kama vile Greathol, Kabanas.. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Basi la kubebea abiria la kisasa la umeme limeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana tayari wameabiri basi hili. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Msongamano wa magari unaonekana barabarani. Kuna aina mbalimbali ya magari, kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Pikipiki pia yanaonekana yakipita barabarani, watu wanatembea, huku wengine wanafanya shughuli zao za kawaida. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu.

Basi kadhaa ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Abiria wengine tayari wanaonekana wameabiri kwenye basi hii. Watu wanaonekana wakiendelea na shuguli zao mbalimbali. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara huku mengine tayari yakiwa na abiria ndani. Manamba wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya mabasi huku mwingine ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari .Kuna aina mbalimbali ya magari. Kuna magari ya kibinafsi, mabasi ya kubebea abiria ya umma na lori. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali huku wengine wanatembea kando ya barabara. Pande wa kulia kuna majengo marefu.

Basi kadhaa ya kisasa ya umeme ya kubebea abiria yameegesha kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiabiri kwenye basi hili. Kuna bango ambalo linaonyesha simu ambayo basi hili litapitia na nauli inayohitajika .Nyuma kuna majengo marefu ambayo yanaonyesha mandhari ya jiji.

Basi kadhaa ya kubebea abiria ya umma yame egeshwa kando ya barabara, manamba ame shikilia bango linalo onyesha nauli. Kwenye basi kuna bango linalo onyesha simu ambayo basi hili linapitia, watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Kwa mbali tunaona majengo marefu yakiashria mandhari ya katikati ya jiji.

Ua wa wavu unaonekana na nyuma yake kuna treni ndefu yenye rangi nyeupe na mistari ya zambarau. Treni hii inatumika kubebea abiria. Mimea za kijani zinazunguka reli ikionyesha mazingira asilia. Nyuma tunaona kivukio cha watu kupitia.

Barabarani kuna msongamano wa magari na kando yake kuna magari ya kubebea abiria ya umma ambayo yameegeshwa. Juu kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda kama vile, Kericho, Kisumu, Kakamega. Kando kabisa kuna majengo marefu ambayo yanaonyesha mandhari ya jiji.

Basi kadhaa ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara, manamba wanaonekana wakiwa wameshikilia bango likionyesha nauli na sehemu ambayo basi hili linaenda, watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Gari kadhaa za uchukuzi wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali. Kwa mbali tunaona majengo marefu marefu. Hii yote inaashiria kwamba hapa ni katikati mwa jiji.

Mabasi kadhaa ya uchukuzi wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiabiri huku wengine wakishuka. Manamba anaonekana akibeba bango lenye majina ya Utawala. Hii inaonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda. Watu wengine wanaonekana wakiendelea na shuguli za kawaida. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Hii ni basi kubwa ya kisasa ya umeme, ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Watu tayari wanaonekana wameabiri basi hili. Watu wengine wanaonekana wakiendelea na shuguli zao za kawaida. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia.

Huu ni mkusanyiko wa magari ya abiria almaharufu kama matatu, ambazo zimeegeshwa katikati ya jiji. Matatu zingine zinaonekana zikiwa zimebebwa mizogo juu yao .Watu wanaonekna wakiendelea na shughuli zao za kawaida huku wengine wakiuza bidhaa na wengine wakiwa wamesimama.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Mabasi haya yana mabango yanayoonyesha sehemu ambayo yanapitia na nauli inayohitajika. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida.

Basi kubwa la manjano linalo beba abiria lime egeshwa kando ya barabara watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali. Wengine wameketi huku wengine wakitembea manamba anaonekana akibeba bango linalo onyesha nauli na sehemu ambazo gari hili linapitia.

Gari ya uchukuzi wa umma al maarufu kama matatu yameegeshwa kando ya barabara. nyuma yake kuna majengo na miti. Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wanaonekana wameketi, Hali ya anga ni tulivu yenye jua Kali.

Ua wa wavu unaonekana na nyuma yake kuna treni ndefu yenye rangi nyeupe na mistari ya zambarau. Mimea za kijani zinazunguka reli ikionyesha mazingira asilia. Hii inaweza kuwa treni iliyosimama kwenye kituo au eneo la kuhifadhia.

Barabarani mna magari mengi. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya uchukuzi ya uma, lori, na gari ya kubebea mchanga. Kando ya barabara kuna watu amba wamesimama na wengine wanatembea. Kando kabisa kuna magari ya kibinafsi yaliyoegeshwa.

Humu ni katikati mwa jiji ambapo kuna mkusanyiko wa watu wa magari yaliyoegeshwa. Watu wanaonekana kwenye shughuli zao tofauti uku wengine wakiongea kwa simu na wengine wakitembea. Makanga anaonekana akipita na pia kuna pikipiki lililosimama.

Mabasi kadhaa ya kubebea abiria yameegeshwa. Watu tayari wanaonekana wameabiri ndani ya basi. Manamba wanaonekana wamebeba bango linaloonyesha nauli na sehemu ambazo basi hili lina pitia. Nyuma yake tunaona majengo marefu yanayoonyesha mandhari ya jijii.

Ardhi ya umeme ya kisasa linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wengine wanatembea, wengine wamesimama, huku wengine wakibeba mizigo kutumia mikokoteni. Majengo marefu yanaonekana kwa upande wa mbali.

Basi kadhaa limeegeshwa pamoja, katika basi moja, tayari tunaona abiria wamejaa ndani. Kuna bango lenye majina ambalo linaonyesha sehemu ambazo basi hili litapitia. Nyuma yake, kuna majengo marefu na nyaya za umeme.

Msongamano mkubwa wa magari unaonekana barabarani. Kuna aina mingi ya magari. Kuna gari ya kibinafsi ,lori na mabasi ya kubebea abiria. Kuna watu ambao wanaonekana wakivuka barabarani huku wengine wanatembea.

Mabasi makubwa ya kubebea abiria yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wakitembea huku wengine wakizungumza. Bango kubwa lenye maandishi Super Metro Ngong Road yanaonekana. Hii inaonyesha sehemu ambazo basi hili linapitia. Majengo marefu yanaonekana huko nyuma yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani kuna magari yaliyoegeshwa, za kibinafsi na matatu. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wengine wanatembea huku wengine wakivuta mkokoteni. Majengo marefu yanaonekana pamoja na nyaya za umeme.

Magari kadhaa ya abiria yanaonekana yakiwa yameegeshwa pamoja na mabasi. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida huku wengine tayari wameabiri magari. Nyuma tunaona majengo marefu ya jiji.

Barabarani kuna magari mengi yanayopita. Kuna magari ya uchukuzi wa umma, lori na magari ya kibinafsi. Bodaboda pia zinaonekana zikipita barabarani. Watu waonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Ng'ombe wanaonekana wakila nyasi kando ya barabara.

Mabasi kadhaa yenye michoro yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida wengine wakitembea na wengine wakibeba mzigo kwenye bega. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya uchukuzi wa uma. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wengine wamesimama huku wengine wanavuka barabara.

Gari la abiria almaarufu kama matatu linaonekana tayari likwa na abiria ndani .Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida Nyuma ya gari kuna majengi na nyaya za umeme.

Ua wa wavu unaonekana na nyuma yake kuna treni ndefu, yenye rangi nyeupe na mistari ya zambarau. Mimea za kijani zinazunguka reli ikionyesha mazingira asilia. Hii inaweza kuwa treni iliyosimama kwenye kituo au eneo la kuhifadhia.

Hili ni basi lililoegeshwa kando ya barabara. Watu tayari wameshaa abiri basi hili. Pia tunaona watu wanaoendelea na shughuli zao za kawaida, wengine wanatembea huku wengine wanauza. Kuna mtu ambaye ameshikilia bango lililoandikwa jina kirigiti na nambari sabini. Hii inaonyesha ya kwamba nauli ni shillingi sabini.

Hili ni gari la kubebea abiria ya masafa marefu ambayo limeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana tayari wameabiri gari hili. Gari hili lina bango juu ambayo inaonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Wengine wanatembea huku wengine wakisukuma mikokoteni.

Magari madogo ya uchukuzi wa umma almarufu kama matatu yameegeshwa kando ya barabara. Katika magari haya kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambazo gari hizi zinaenda na nauli. Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wamesimama. Nyuma tunaona majengo marefu. Mandhari haya inaonyesha ya kwamba hapa ni katikati ya jiji.

Mabadi kadhaa ya uchukuzi wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo magari hii inapitia na nauli. Manamba wanaonekana wamesimama karibu na basi hili. Huku watu wengine wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Nyuma tunaona majengo marefu ambayo yanaonyesha mandhari ya jiji.

Basi kubwa lenye rangi ya kijani la njano imeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo mmoja akionekana akiliegemea. Mbele yake kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambazo basi hilo linapitia. Nyuma yake kuna majengo ya jiji.

Hili ni basi kubwa la kubebea abiria ya umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara, kwenye basi hili kuna bango ambalo likona maneno kama area three four Muthaiga, hii inaonyesha sehemu ambayo gari hii inaelekea, watu kadhaa wanaonekana wamesimama kando ya basi hili.

Barabarani magari yanapita. Tunaona gari ya kibinafsi na lori. Kwa nyuma tunaona magari yameegesha ambayo ni ya kubebea abiria. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Miche pia inaonekana pamoja na nyaya za umeme.

Hili ni basi jekundu la kubebea abiria ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shuguli zao mbalimbali. Kwa mbali tunaona majengo marefu ambayo yanaonyesha mandhari ya jiji.

Barabarani magari mengi yanapita. Magari ya kibinafsi na magari ya uchukuzi ya umma . Magari mengine yameegeshwa kando ya barabara ili kubeba abiria. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Wengine wanatembea huku wengine wameketi.

Basi kadhaa la kubeba abiria limeegeshwa kando ya barabara. Basi moja tayari lina abiria ndani. Watu wanaonekana wakiedelea na shughuli zao mbalimbali. Madereva wawili wanaonekana wakizungumza pamoja.

Magari madogo ya uchukuzi wa umma almarufu kama matatu yameegeshwa kando ya barabara. Juu ya magari haya kuna mabango yanayoonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia na nauli. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali wengine wanatembea, wengine wanazungumza na simu huku wengine wakivuta mkokoteni. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Hili ni gari dogo la kubebea abiria lililoegeshwa. Juu ya gari hili kuna bango lenye maandishi kama vile aviation , mradi, Quickmart . Hii inaonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda. Mwanamke anaonekana akitaka kuabiri gari hili.

Hili ni basi la kisasa ya umema ya uchukuzi wa uma ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shuguli zao za kawaida. Upande wa kushoto kuna magari ya kibinafsi na ya uma ambayo yameegeshwa. Kwa mbali tunaona majengo marefu ambayo yanaonyesha mandhari ya jiji.

Hili ni basi kubwa la usafiri wa abiria ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Abiria tayari wanaonekana wameabiri basi hili. Makanga amebeba bango linaloonyesha simu ambayo gari hili linapitia na nauli itakayotakiwa. Kuna bodaboda ambayo imeegeshwa hapo mbele.

Basi kubwa la kupebea abiria ya umma limeekeshwa kando ya barabara .Kuna mapango ambayo inaonyesha sehemu ambayo basi hili inapitia kama vile Ruiru ,Kimbo na Juja, watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali wengine wanatembea wengine wanasimama uku wengine wakiusa, majengo marefu yanaonekana nyuma yanaonyesha mandhari ya jiji

Basi kadhaa ya uchukuzi wa umma umeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hizi zinapitia na nauli itakayo hitajika. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali. Wengine wanatembea huku wengine wanaendesha pikipiki.

Barabarani mna msongamano wa magari. Kuna magari ya uchukuzi wa umma na magari ya kibinafsi. Tunaona pia lori linalobeba miti. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida, wengine wanatembea uku wengine wanajaribu kuvuka barabara.

Basi kadha yakubebea abiria ya uma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wengine wanatembea huku wengine wanazungumza kwa simu. Kuna mabango yanoyo onyesha sehemu ambapo gari hizi zinapitia na nauli inayo hitajika.

Basi kubwa la kubebea abiria limeegeshwa kando ya barabara. Kuna manamba ambaye ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali wengine wanatembea huku wengine wanaskuma mkokoteni. Nyuma tunaona majengo marefu.

Mabasi kadhaa ya kubebea abiria yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wengine wanazungumza pamoja huku wengine wakitembea. Kuna mabango ambayo yameandikwa majina. Hizi mabango yanaonyesha njia ambayo mabasi haya zitapitia.

Haya ni magari ya uma ya masafa marefu ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Tunaona watu ambao wanaendelea na shughuli zao za kawaida, wengine wanatembea huku wengine wamesimama. Katika gari kuna bango mbalo liko na maaandishi kama Voi, Mombasa, Mtwapa na Mavueni . Hii inaonyesha sehemu ambazo gari hii inapitia.

Basi kadhaa ya usafiri wa umma umeegeshwa kando ya barabara, huku mwengine tayari ikiwa na abiria ndani. Manamba ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambazo gari hizi zinapitia na nauli. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao. Majengo makubwa yanaonekana. Hii inaonyesha mandhari ya jiji.

Basi kadhaa ya kubebea abiria yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida wengine wanasimama wengine wanatembea huku mmoja anaonekana akitaka kuabiri basi. Bango la kuonyesha nauli limetundikwa katika mabasi haya.

Hili ni basi kubwa la kubebea abiria ya umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Katika basi hili kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakiashiria mandhari ya jiji.

Barabarani kuna magari mengi yanayopita. Kuna magari ya kibinafsi, mabasi ya uchukuzi wa umma na bodaboda. Kando tunaona watu wakitembea. Mbele kabisa kuna daraja ambalo watu wanatumia kuvuka barabara kutoka upande mmoja hadi wengine. Daraja hili linasaidia kupunguza ajali.

Haya ni magari madogo ya kubebea abiria ya uma ambayo yamegeshwa, magari haya ni ya usafiri wa masafa marefu, nyuma yake kuna mabasi mengine ya kubebea abiria yalioyegeshwa, watu wanonekana wakitembe wakiendelea na shughuli zao za kawaida.

Barabarani kuna magari mengi yanayopita. Kuna magari ya uchukuzi wa umma na magari ya kibinafsi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali. Wengine wanaonekana wakitembea. Upande wa kushoto kuna mabango na miche mirefu. Mbele zaidi tunaona jengo kubwa la horofa.

Mabasi kadhaa ya uchukuzi wa uma yameegeshwa kando ya barabara. Abiria wachache wanaonekana tayari wameabiri kwenye basi. Manamba ameshikilia mabango yenye maandishi yanyoonyesha sehemu basi hili linapitia na nauli itakayohitajika.

Gari la abiria maarufu kama matatu limesimama barabarani. Lina rangi ya fedha na milia ya njano na nyekundu kando kando. Juu ya paa kuna mizigo ikiwemo kuni. Kwenye gari kuna bango lenye majina ya maeneo kama eldoret, kitale, Nakuru, na molo. Abiria tayari wanaonekana wako ndani ya gari. Nyuma ya gari kuna majengo na magari mengine.

Hili ni basi la kubebea abiria ambalo limeegeshwa kando ya barabara . Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za barabara . Mmoja anaonekana akiongea kwa simu huku wengine wakitembea. Nyuma tunaona majengo marefu na miche.

Basi kadhaa ya kubebea abiria yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shuguli zao za kawaida. Wengine wanatembea huku wengine wanasimama. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia na nauli inayohitajika. Kwa mbali tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Hili ni basi la kubebea abiria ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida, wengine wananunua huku wengine wanauza. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya basi hili.

Haya ni magari madogo ya uchukuzi wa umma wa masafa marefu ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Katika magari haya kuna mabango yanayoonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia. Nyuma yake tunaona majengo marefu ambayo yanaonyesha mandhari ya jiji.

Basi kadhaa ya kubebea abiria ya umma yamesimama kwenye barabara. Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wamesimama. Upande wa kulia tunaona magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa. Kando kabisa tunaona majengo marefu yanayooashiria mandhari ya jiji.

Basi kadha ya kubebea abiria ya uma ya maegesho kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shuguli zao za kawaida. Kuna mabango yanayoonyesha sehemu ambazo basi hili linapitia na nauli inayohitajika. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Basi kadhaa ya usafiri wa umma umeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaoenkana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali wengine wamesimama huku wengine wanatembea. Kwenye basi kuna mabango yanaonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia na nauli inataloitajika.

Hili ni gari ndogo la kubebea abiria almaarufu kama matatu lililoegeshwa kando ya barabara. Tunaona makanga akijaribu kushawishi watu waingie kwenye gari. Juu ya gari hili kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambazo gari hili linapitia.

Magari madogo almaarufu kama matatu ya uchukuzi wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hii linapitia. Manamba anaonekana akijaribu kutafuta abiria waweze kuabiri gari hili.

Barabarani tunaona aina mengi ya magari mingi yakipita .Kuna gari ya kipinafsi, lori na magari ya utukisi ya uma watu wanaonekana wakitembea kando ya njia .Kwa mbali tunaona machengo marefu na miti kando ya barabara.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando, likiwa na bango ambalo linaunyesha nauli. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa ameshikila mkokoteni wake. Majengo makubwa yanaonekana nyuma.

Maji yanatiririrka kutoka kwenye bomba jeusi la kisasa. Kwenye dirisha kuna chupa ndogo la kioo yenye ua ambayo inapamba mazingira. Bidhaa zinazotumika kwa upishi zmewekwa upande wa kulia. Mazingira haya yanaonyesha mandhari ya jikoni ambayo lipo angavu.

Lori kubwa jeupe la kubebea taka linaonekana likipita barabarani ,watu kadhaa wameketi juu ya shehena za taka, kando tunaona gari la kubebea abiria pia likipita. Watu wanaonekana wakitembea.

Bomba ili kubwa jeusi ambalo linaonekana wazi kuwa ni bomba la maji, limefungwa imara kwa mabano mekundu yaliyoshikilia sehemu ya chini. Valvu nyingine linaonekana juu yake ikiwa na mpini mweupe, labda kwa ajili ya matumizi tofauti au udhibithi wa shinikizo la maji. Nyuma ya bomba hili kuna sehemu inayong'aa na yenye rangi ya buluu, ambayo inaweza kuwa dirisha kubwa au ukuta wa kioo unaoakisi mwanga.

Bomba la maji la chuma limening'inia ukutani, likiwa limeunganishwa na bomba . Bomba hili lina vishikizo viwili vya kufungua na kufunga maji. Uso wake unaonekana kung’aa, kuashiria ni mpya au umetunzwa vizuri, lipo tayari kutumika kwa ajili ya mahitaji ya maji.

Rundo kubwa la taka limejaa chini. Majengo mawili mmoja ya buluu na jingine la manjano yanaonekana nyuma. Huu ni mfano wa uchafuzi wa mazingira kwa utupaji wa taka katika sehemu isiyostahili.

Ng'ombe wengi wamekusanyika kunywa maji kwenye kisima. Wanyama hawa wana rangi mbalimbali kutoka hudhurungi hadi nyeusi. Nyuma yao kuna miti isiyo na majani mengi, ikionyesha mazingira kame. Jua linaonekana kuwaka na anga lina mawingu chache.

Lori kubwa jeupe lenye maandishi JJ waste limeegeshwa kando ya barabara. Lori hili limejaa taka. Watu kadhaa wapo juu wakiekelea taka. Watu wengine wanatembea huku mmoja anaonekana akisukuma mkokoteni. Majengo marefu yako nyuma ya lori hili.

Tangi kubwa lililo na ngazi limejengwa kwa sharuji, limesimama katikati ya miti. Tangi hili ni muhimu sana kwa kuhifadhi maji likihakikisha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi mbalimbali kama vile kunywa na kilimo hasaa maeneo yasio na vianzo vya maji ya kudumu au wakati wa ukame.

Huu ni mtaro mrefu umejimbwa ardhini na ndani yake kuna maji yanayotiririka. Jambo linaloashiria kama mfereji wa maji taka au mkondo wa kupitishia maji. Watu kadhaa pia wanaonekana ikiwemo watoto wanaocheza. Jengo la ghorofa pia linaonekana na nyaya ya umeme.

Maji safi yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye bomba la chuma lililopinda na kuingia kwenye birika la saruji lenye umbo la mstatili. Birika hilo limechaka kwa mchwa wa muda likiwa na alama za rangi ya kijani kutokana na ukuwaji wa koga na unyevunyevu wa kudumu. Maji yanaendelea kujaa huku yakitengeneza mawimbi madogo. Pembeni nyasi laini za kijani zinang'aa chini ya mwanga wa jua.